Katika kudumisha afya ya mazingira, askari wazima moto anaonekana akizima moto uliokuwa umeikumba nyumba ya mbao. Hatua hii ni muhimu kwani moto huweza kisababisha uchafu wa hewa, kupitia moshi mzito unaotolewa hewani.

Hiki ni kifaa cha matibabu. Vifaa vya matibabu ni vyombo vinavyotumika katika huduma za afya ili kuhakikisha uchunguzi, matibabu na usimamizi wa magonjwa unafanyika kwa ufanisi.

Vifaa vya matibabu na vifaa vya afya, vinaweza kujumuisha dawa mbalimbali zinazohifadhiwa kwenye jokofu ili kudumisha ufanisi wake. Kama ilivyoonyeshwa katika picha hili.

Chanjo ya BCG hupewa watoto wachanga ili kuwalinda dhidi ya kifua kikuu. Ugonjwa hatari unaoadhiri mapafu na viungo vingine vya mwili. Katika picha, kuna chupa mbili za dawa na sindano zinazoashiria maandalizi ya kupeana chanjo.